Watu wawili wakiwa na pikipiki, wanapita kwenye barabara iliyofurika na maji. Maji yamejaa kwenye barabara na mazingira ya karibu, inawezekana ni baada ya mvua kubwa au mafuriko. Mmoja wao anasukuma pikipiki, huku mwingine akiwa juu yake akijaribu kuvuka sehemu yenye maji nyingi. Hii ni hali hutokea katika maeneo yenye miundombinu hafifu, na inaweza kuwa hatari kwa wasafiri wengi.

Waziri wa afya kenya amemtembelea mama aliyejifungua katika wadi ya hospitali. Mama aliyelazwa kitandani amejifunika shuka na kumshikilia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Waziri wa afya anazungumza na mama huyo kwa ukaribu, ishara ya kuonyesha kujali afya ya mama ma watoto. Kuna watu wengine wanashuhudia tukio hilo.

Uvamizi wa nzige wa jangwani. Nzige hawa hauonekana kwa wingi wakiruka angani na kujaa kwenye miti na mimea. Hali hii inaweza kusababisha uharibifu kubwa wa mazao na mimea. Kuna mtu anayejitahidi kuwafukuza nzige hawa kwa kutumia mti au kijiti mrefu.

Mtaalamu wa tiba ya viungo ameshikilia mkono ya mgonjwa iliyowekwa kifaa maalum kwenye mkono yake kwa ajili ya kusaidia mgonjwa katika zoezi ya kuimarisha misuli au viungo baada ya upasuaji. Kifaa hiki kina waya na elektrodi vinavyotumika katika electrotherapy , aina ya tiba inayoleta mshtuko mdogo wa umeme ili kusaidia misuli kufanya kazi au kupona.

Muhuguzi anamchanja mtoto mdogo kwenye kituo cha afya au hospitali. Mama ameketi na mtoto wake mdogo kwenye mapaja yake. Muhuguzi amevaa sare ya hospitali na glovu akimpa mtoto chanjo. Wote wawili mama na muhuguzi wamevaa barakoa ishara ya uangalivu wa kiafya uenda kutokana na COVID 19 au thahadhari ya kiafya kwa ujumla.

Kibanda cha tiba kutoka kwa mganga anayejiita Doctor Mduba. Kuna bango linaloorodhesha aina za tiba zinazopewa na daktari huyu kutokana na shida za kingono kama nguvu za kiume, kaswende sugu, mishipa wa ngiri na mingineo. Kuna chupa za dawa ya miti shamba ziizopangwa kwa meza ya mbao.

Mgonjwa anapokea matibabu ya meno kutoka kwa daktari wa meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa akiwa amevaa glovu. Mwanga huu hutumika mara nyingi katika matibabu ya kung'arisha meno ili kuonyesha sehemu zenye tatizo kwa kutumia teknolojia ya mwanga.

Waudumu wa afya au wakunga wawili, walio vaa sare za hospitali, barakoa, na kofia ya kuzifunika nywele, wanahudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni kwenye chumba cha uangalizi maalum cha watoto wachanga. Mtoto huyu anaonekana ameunganishwa na mashine mbalimbali za kusaidia maisha kama vile mashine ya oksijeni,

Mganga wa kienyeji aliyevaa vazi ya kiasili na mikufu mikononi. Ameketi chini akifanya shughuli ya utambuzi wa tatizo au ushauri wa kiasili kwa kutumia vifaa vya jadi. Mbele yake kuna mkeka wa asili ulioandaliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Kando yake kuna kibuyu na mfuko uliotengenezwa na ngozi ya nyoka.

Mhudumu wa afya akimpa mwanamke chanjo kwenye mkono wa juu, wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kufuata kanuni za afya, labda kutokana na tahadhari za covid 19 au usalama wa jumla wa kiafya. Mwanamke aliyekaa amevaa fulana nyeupe na suruali ya blue huku mhudumu akiwa amevaa fulana nyeusi na sketi ya kijivu.

Mgonjwa yuko kitandani amevaa vazi la hospitali na anapokea hewa ya oksijeni kupitia kifaa maalum cha kusaidia kupumua. Kuna muhudumu wa afya amevaa barakoa na glovu na sare za hospitali anamwangalia kwa uangalivu. Mazingira ni ya chumba cha wagonjwa mahututi au wodi ya uangalizi maalum.

Watu wanne wamesimama karibu na ndoo mbili nyeupe za kuhifadhi maji ya kunawa mikono. Ndoo hizo zina mfereji chini kwa ajili ya kumwaga maji kidogo kidogo unaponawa mikono na watu wawili wamevaa reflector jacket , ishara kuwa huenda ni maafisa wa afya wanaopeana mafunzo kuhusu umuhimu wa kunawa mikono kwa sahihi.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno anahudumiwa na mtaalamu wa afya, labda daktari wa meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na kitambaa cha plastiki ambayo inalinda nguo zake wakati wa matibabu. Kuna mtaalamu wa afya amevaa barakoa na kofia. Hii inaashiria mazingira ya huduma ya kiafya hasa katika kliniki ya meno.

Daktari aliyevaa koti nyeupe ya kitaalum na barakoa anafanya uchunguzi kwa sikio la mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum kinachoitwa othoscope kwa kiingereza. Mazingira yanaonekana kama ya kambi ya afya au kliniki ya muda. Pengine ni huduma za afya za bure au kampeni za afya kwa jamii.

Mhudumu wa afya ya jamii anahudumia mtoto mchanga kwenye mazingira ya nyumbani. Mhudumu huyu amevaa nguo yenye nembo Tabitha Medical Clinic kuashiria taasisi ya afya. Mtoto amebebwa na mhudumu akiwa katika mazungumzo inayoweza kuwa anatoa maelezo kuhusu afya bora. Mazingira ni ya ziara ya kiafya ya nyumbani.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga kama glovu za mipira, maski ya uso, miwani ya usalama ananyunyizia dawa ya kuua wadudu wengine hatari. Hili ni shughuli inayojulikana kama fumigation au fogging . Shughuli hii mara nyingi hufanywa na maafisa wa afya ya jamii au wataalam wa kudhibiti magonjwa katika maeneo ya makazi au taasisi.

Tangi kubwa la maji ya plastiki ya blue lenye maandishi we drink clean water donated by hope core . Mbele ya tangi kuna watoto wa shule wakiwa wamevaa sare wakichota maji kwa kutumia chupa ya plastiki.

Mtaalamu wa macho au daktari aliyevaa glovu na koti jeupe ya mabara ishara ya usafi anafanyia mgonjwa uchunguzi wa macho. Mgonjwa amekaa mbele ya kifaa kinachoitwa slit lamp kwa lugha ya kimombo. Hiki ni kifaa maalum kinachotumika kuangalia sehemu za mbele za jicho kama mboni ya jicho. Kuna michoro ya macho ukutani,

Daktari wa meno anahudumia mgonjwa wake kwenye kliniki ya meno. Daktari amevaa glovu, barakoa na miwani ya kinga kwa ajili ya usafi na tahadhari ya kiafya. Anatazama ndani ya mdomo wa mgonjwa kwa kutumia kioo cha meno na mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno ambacho huruhusu daktari kufanya uchunguzi vizuri.

Watoto watatu wakitabasamu na kuonyesha mikono yao iliyojaa pofu. Inawezekana wako katika zoezi la kunawa mikono kwa sabuni. Mandhari inaonekana kuwa ya nje labda katika mazingira ya shule au mjini. Taswira hii inaweza tumika katika kampeni za kiafya na usafi hasa kuhusu umuhimu wa kunawa mikono kwa sabuni ili kuzuia magonjwa kama kipindupindu.

Tangazo la tiba, mbadala ya asili kutoka kwa kliniki inayoitwa Masai herbal .Tangazo hili, linawapa wateja nambari ya mawasiliano ya simu na kutoa maelezo kuhusu aina tofauti za tiba wanazopea watu ,walioko ndani na nje ya Tanzania. Lengo kuu ni kuhamasisha watu , kutumia dawa asili badala ya zile za kawaida za hosipitali.

Muuguzi anahudumia mgonjwa aliyeketi kwa utulivu katika kituo cha afya. Huenda anafanya uchunguzi au kipimo cha haraka kinachohusisha damu kutoka kidoleni kama kipimo cha kiwango cha sukari kwenye damu ,malaria au virusi vya ukimwi. Hapa ni sehemu pa huduma ya afya inayotolewa kwa wagonjwa wanaotafuta matibabu au vipimo vya kawaida.

Zoezi la usafi wa mazingira. Watu kadhaa wanafanya kazi ya kusafisha eneo lenye takataka nyingi kama karatasi na mifuko ya plastiki. Watu hao wanatumia vijiti kutoa uchafu ili kujikinga au kuhakikisha usalama wao. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa barakoa na glovu. Hii ni njia bora ya kusafisha mazingira katika jamii.

Upasuaji unaendelea katika chumba cha upasuaji. Kuna timu ya madaktari na wauguzi wa upasuaji waliovaa mavazi kama kofia, barakoa, glovu, kwa ajili ya kuhakikisha usafi. Madaktari wanaonekana wakifanya upasuaji kwa kutumia vifaa maalum. Mazingira haya ni ya upasuaji wa kisasa unaofanywa kwa kutumia teknolojia na timu ya wataalamu wa afya.

Duka au sehemu ya biashara ya kuuza bidhaa za asili, miti shamba au virutubisho vya kiafya. Kuna rafu zilizojaa chupa mbalimbali vya dawa za mitishamba au virutubisho vya asili. Kuna michoro ya sanaa zinazoonyesha mandhari ya Kiafrika kama mama kumbeba mtoto mgongoni.

Mtu mmoja akiwa ndani ya mtimbwi wa mbao anabeba mizigo mingi kama magodoro, mifuko, nguo na vitu vingine vya matumizi nyumbani. Hii ni hali ya dharura wakati wa mafuriko ambapo watu wanalazimika kutumia mtimbwi kusafirisha au kuokoa mali yao. Hii ni mfano ya changamoto zinazowakumba watu wanaoishi maeneo ya mabondeni au sehemu hafifu ya kudhibiti mafuriko.

Umati wa watu ulikusanyika karibu na lori lililoungua ambalo linatoa moshi mwingi mweusi. Lori hilo linaweza kuwa la kubeba mafuta au bidhaa zingine zinazoweza kuwaka moto kwa urahisi. Watu wanaonekana kutazama tukio hilo kwa mshangao ambao ni hali ya kutisha katika tukio la ajali.

Mfanyikazi wa huduma za afya labda muuguzi amebeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni katika hospitali. Muuguzi amevaa vifaa vya kinga kama nguo ya kujikinga yenye rangi ya kijani kibichi, barakoa na kofia. Mtoto mchanga amefungwa vizuri kwa blanketi ya buluu na kuonekana kuwa na afya njema. Hali hii inasisitiza umuhimu wa huduma bora za uzazi hospitalini.

Mwanaume aliye vaa sare nyeusi za ulinzi, na barakoa, anasafisha mikono kwa kutumia maji na sabuni. Kuna tanki ya bluu ndogo limewekwa juu ya chuma nyeupe, lihifadhi maji ya kunawa, na kando yake kuna sabuni. Huu ni mfano bora wa hatua zilizochukuliwa na jamii katika eneo mbalimbali ili kupambana na janga la korona.

Mfanyikazi katika mazingira ya kiwanda amebeba mitungi miwili, yenye alama ya kemikali hatari au sumu. Mfanyikazi huyu amevaa mavazi ya kinga kamili kama suti yenye rangi ya samawati, glovu, barakoa ya gesi na miwani ya kukinga macho yake. Hali hii inasisitiza umuhimu wa usalama kazini hasa katika mazingira hatari kama maabara au viwandani.

Muuguzi wa afya amevaa sare ya huduma ya afya, yenye rangi nyeupe na nyekundu anapatia mtoto mchanga chanjo ya matone kwa mdomo. Mama ameketi na kumshika mtoto ili apewe chanjo. Hali hii inaonyesha ushirikiano kati ya wazazi na watu wa huduma katika kuhakikisha watoto wanapata huduma bora za afya.

Maandhari ya ukame mkubwa ambapo ardhi imekauka na miti mingi imekauka au kufa. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa hijabu nyeusi amesimama karibu na mabaki ya mifupa ya wanyama waliokufa kuenda ni mifupa ya mifugo kama ng'ombe mbuzi au kondoo. Hii ni ishara ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu.

Nzige wa jangwani wamevamia eneo la kijani au mimea. Nzige hawa ni wengi na wamejaa angani, na wengine kwenye vichaka. Kuna mtu mmoja anaonekana akijaribu kuwafukuza nzige hawa kwa kutumia kijiti au fimbo, jambo hili linaonyesha juhudi za mkulima au mkaazi wa eneo hilo kupambana na hathari ya wadudu hao waharibifu.

Chanjo ya homa ya manjano, kwa kimombo yellow fever vaccine inayojulikana kwa jina la vaccine Amril stabilize ambayo imetengenezwa na Institute Pasteur Dakar taasisi maarufu ya utafiti wa afya iliyopatikana nchini Senegal. Kampuni hii ni mojawapo ya taasisi chache duniani zilizoidhinishwa na WHO kutengeneza chanjo ya homa ya manjano kwa matumizi ya kitaifa.

Chanjo ya MMR II ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu yafuatayo: kwanza measles yaani surua, pili mumps yaani matende na rubella . Chanjo hii hutolewa kwa watoto wadogo wenye umri wa miezi tisa hadi mwaka mmoja kwa kutumia sindano chini ya ngozi kwa njia ya misuli.

Hatari ya mafuriko kwa wakaazi wa maeneo yasiyo rasmi , kama watu wanaoishi karibu na mto . Kuna baadhi ya nyumba za mabati zimeporomoka na kuharibiwa na maji au mmomonyoko wa udongo . Wakaazi wa vibanda hivi duni zilivyojengwa karibu na mto wapo kwenye hatari kubwa ya maafa hasa wakati wa msimu wa mvua .

Wauguzi na madaktari wa meno wanamshughulikia mgonjwa wakiwa wamevaa mavazi meupe, barakoa na glovu. Inawezekana hapa ni sehemu ambapo huduma za afya zinatolewa katika jamii. Watu wameketi kusubiri kuhudumiwa na mgonjwa mmoja ameketi kufanyiwa uchunguzi kwa meno yake. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu kwenye meza vimeandaliwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia na mavazi ya kazi, anaweka mkono kwenye kifaa cha kutoa sabuni. Huenda anajiandaa kunawa. Pembeni kuna sinki ya kunawa mikono na michoro ya kuelimisha watu kuhusu usafi. Hii ni hatua ya watu kujali usafi wa mwili hasa wa kunawa mikono ili kuzuia magonjwa.

Vifaa vya mganga wa kienyeji au mtaalamu wa dawa asili. Vifaa hivi hutumika katika tiba za jadi, ibada za kiroho au tambiko au kuhifadhi dawa za asili. Matumizi ya dawa za kienyeji na vifaa hivi yana mzizi katika tamaduni nyingi Afrika.

Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha daktari wa meno. Daktari wa meno amevaa mavazi ya samawati na anafanya uchunguzi au matibabu ya meno. Msaidizi wa meno anashikilia taa na bomba la kunyonya mate kutoka kwa mdomo wa mgonjwa. Wote wawili wamevaa glavu na barakoa ili kuzingatia usafi.

Wanaume wawili wanazungumza nje ya jengo la vyoo vya shule. Kwenye ukuta kuna maandishi kuonyesha kuwa hivi ni vyoo vya wasichana wa shule ya upili ya Kena. Kuna sehemu iliyotengenezwa pa kunawa mikono ili kuhimiza usafi wa kuosha mikono baada ya kutumia vyoo. Chini kuna nembo ya Rotary International huenda walisaidia kufadhili ujenzi au ukarabati wa jengo hili.

Mwanamke mmoja anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto, mhudumu wa afya anampatia chanjo kwa kutumia sindano. Mwanamke huyu amevaa barakoa, ishara ya tahadhari ya kiafya. Inawezekana chanjo hii ni ya ugonjwa, kama vile COVID-19 au maradhi mengine yanayodhibitiwa kwa chanjo. Kando yao, kuna kifaa cha kuhifadhi chanjo kinachojulikana kama vaccine carrier kwa kimomo.

Wafanyikazi wa kilimo, wamevaa mavazi meupe maalum, ili kujikinga wanapopuliza dawa kwa mimea shambani. Hii ni shughuli ya kawaida ya kudhibiti magonjwa au wadudu kwenye mimea katika kilimo cha kisasa ili kuhakikisha mazao mengi. Na kuepukana na hasara ya wakulima kutokana na magonjwa ya mimea.

Mwanamke anapokea huduma ya afya ya meno kutoka kwa madaktari wawili wa meno katika kliniki ya kisasa ya meno mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno na kuvalishwa kitambaa cha rangi ya waridi ili kumkinga na maji au dawa.

Mtu aliye na ugonjwa wa ngozi anapewa msaada na mhudumu wa afya aliyevaa glovu na mavazi ya kujikinga aina ya PPE . Mikono ya mgonjwa inaonekana kuwa na vipele au maambukizi ya ngozi, ambayo huletwa na maradhi kama Monkey Pox au maambukizi ya bakteria. Mtoa huduma anatoa matibabu kwa tahadhari ya juu.

Mwanamke aliyevaa barakoa ananawa kwa kutumia tenki la maji lililowekwa na shirika la UNICEF katika jamii. Kando yake kuna mtoto mdogo anamtazama na nyuma ya tenki kuna vibanda au maduka ndogo. Hali hii inaashiria juhudi za mashirika ya kimataifa kama UNICEF, kusaidia jamii kupata vifaa msingi vya usafi.

Sehemu ya upimaji wa afya ya maskio katika kliniki ya afya au kambi ya matibabu ya jamii. Mwanamke ameketi huku akiinamisha kichwa kwa upole na mtaalamu wa afya ambaye ameshikilia kifaa maalum cha kutoa sauti kinachojulikana kama tuning fork .Inawezekana mgonjwa anapimwa kiwango cha uskivu wa maskio yake na mtaalamu wa afya.

Ajali mbaya barabarani inayohusisha basi la abiria na gari ya mafuta. Basi limeharibika sana mbele, na tanka ya mafuta iliyohusika kuharibikia upande wa kushoto. Watu wengiwamekusanyika katika eneo la tukio. Baadhi yao huenda ni mashuhuda, wapita njia au wahudumu wa dharura. Hali hii ni ya vurugu na huzuni

Tangazo la mganga wa kienyeji anayejiita doctor Dalazinga. Tangazo hili linalenga kuwavuta wateja wanaotafuta huduma mbalimbali za kishirikina hasa zinazo husiana na mapenzi au mvuto wa kimpenzi. Kuna vifaa mbalimbali kwenye tangazo hili kama misuma, karata, dawa za mitishamba, na chupa ndogo ndogo vinavyo washiria mazingira haya ni ya uganga au ushirikina.

Chupa ya dawa au chanjo inayotumika kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano kwa kimombo yellow fever vaccination . Kuna vifaa vingine vya matibabu kama barakoa na sindano inayotumika kudunga dawa hiyo au chanjo kwa mgonjwa. Hali hii ni ya maandalizi ya kutoa chanjo ya kinga dhidi ya homa ya manjano.

Wahudumu wa afya wawili wanaonyesha watu jinsi ya kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji iliyowekwa kwa tanki la blue . Watu hawa wamevaa barakoa ambayo ni hatua muhimu ya kujikinga dhidi ya maradhi ya Covid 19 . Kuna askari amevaa sare za kijeshi na barakoa. Inawezekana anatoa ulinzi katika shughuli fulani.

Mtaalamu wa jadi wa afya au mkunga aliyevaa nguo ya rangi samawati anamfanyia uchunguzi mama mjamzito kwa njia ya kukagua tumbo kwa mikono. Mwanamke mmoja amelazwa chini juu ya blanketi akiwa tayari kufanyiwa uchunguzi na wengine watatu wameketi pengine wakisubiri kuhudumiwa au wanajifunza jinsi ya kutoa huduma hii.

Inawezekana, hii ni kikao cha ushauri wa afya, kuna wanawake wawili wanazungumza. Mmoja ni mfanyikazi wa huduma za afya na mwingine ni mgonjwa anahudumia. Wameketi kwenye meza ndogo wakizungumza kuhusu afya au matibabu. Penye meza hii, kuna dawa na vitu vingine vya matibabu.

Kituo cha afya au kliniki kinachotoa huduma za kuwapa watu chanjo. Kuna mama mmoja aliyepewa chanjo na mtaalamu aliyevaa barakoa, ili kujikinga kutokana na maradhi yoyote iliyo katika kliniki hiyo.

Kuna uharibifu mkubwa wa majengo, hali inayoonyesha kuna adhari kubwa za tetemeko la ardhi, mafuriko au tukio jingine la hatari. Kuna mtoto aliye na mavazi ya kawaida na anaonekana kuangalia kwa huzuni kutokana na uharibifu huo mkubwa.

Mazingira ni ya shule katika darasa. Kuna wanafunzi wameketi kwa umbali wawili wawili katika kila dawati, ili kusikiliza mafunzo yanayotolewa na mwalimu na mwanafunzi mwenzao. Hili ni jambo linaloonyesha juhudi ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya maradhi ya Covid-19. Mwanafunzi na mwalimu wamevaa barakoa.

Mwanamke amekaa mbele ya meza na kuwekelea mikono yake juu ya sanitary pads mingi zilizopangwa kwa meza. Inawezekana kuna kampeni au juhudi za kuelimisha wanawake na wasichana wa jamii, kuhusu umuhimu wa matumizi sahihi ya sanitary pads , usafi wa mazingira au afya ya mwanamke wakati wa hedhi.

Choo cha umma iliyojengwa kwa mawe. Choo hiki hutoa huduma za choo kwa umma hasa mjini kama mji wa Nairobi. Kuna mwanaume mmoja anaelekea katika choo hiki kuonyesha kuwa kuna sehemu iliyotengewa wanaume.

Mtu amesimama kusoma banda la tangazo kuhusu mganga anayetibu shida za kimapenzi, nguvu za kiume na hata kufungua mke. Tangazo hizi hupatikana mtaani na hukusudia kuwalenga watu wanao changamoto na maswala ya afya ya kijinsia.

Aina ya madawa ambayo mara nyingi zinatengenezwa kwa ajili ya kuongeza ngono au kuboresha uhusiano wa kimwili. Dawa hizi huongeza hisia au nguvu za kuridhisha kimapenzi.

Wafanyikazi wa afya wakiwa wamevaa barakoa na vifaa vya kukinga nyuso zao, wanapatia mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake chanjo ya mdomo. Hii inaonyesha jitihada za wafanyakazi wa afya kuhakikisha usafi na usalama wa jamii hasa watoto wakati wa huduma.

Mkulima anapuliza dawa kwa shamba kubwa la mboga, mkulima amevaa mavazi maalum ya kazi kama glovu na barakoa ili kujikinga na kemikali anazopuliza kwa shamba. Hatua hizi za usalama zinatumiwa na mashamba yanayolazisha mboga ili kuhakikisha dawa zinafika shamba bila kuathiri mfanyikazi.

Mazingira ya hospitali ambapo muuguzi katika vazi zake rasmi za kikazi, anamhudumia mtoto mdogo aliyewekwa kwa chumba cha kuhifadhi watoto wadogo waliozaliwa mapema inayojulikana kama incubator kwa kimombo.

Sehemu ya ndani ya gari au kontena iliyobadilishwa kuwa hospitali. Kuna vifaa mbali mbali vya matibabu kama vile kitanda cha wagonjwa na mashine tofauti tofauti vya matibabu vilivyo katika rangi ya chungwa.

Wanawake wa kabila fulani ya kiafrika, wanatembea wakiwa wamebeba mitungi ya maji juu ya vichwa vyao. Wanawake hao wanatembea katika eneo la jua kali, ili kutafuta maji ya kupika au kutumia nyumbani. Hii ni kitendo kinayofanywa na wasio na urahisi wa kupata maji katika mazingira haya.

Eneo hili limetekwa na mafuriko mkubwa, watu wanahitaji msaada. Maji ya mafuriko yamejaa kwenye barabara na kuharibu magari na pikipiki, ilhali watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida, kwa kujaribu kupita kwa maji hayo.

Kuna vitu vya plastiki au dawa za mitishamba zimewekwa kwa kopo la plastiki na vingine vimewekwa kwa chungu. Hii ni kawaida katika matumizi ya dawa hizi za kienyeji, ambazo huhifadhiwa kwenye karatasi, chungu au chupa ya plastiki.

Chupa la dawa ya Fera Sulphate iron inayotumika kuongeza madini ya chuma mwilini. Dawa hii kawaida hutumika kupunguza upungufu wa chua na kuimarisha kiwango cha chuma kwenye damu.

Chupa hii ina muundo wa kawaida wa madawa yanayotumiwa kuongeza madini ya chuma mwilini. Hutumiwa na watu wenye upungufu wa chuma au wanavyosema kwa kimombo anaemia . Madawa hizi ni suppliments na yanapaswa kutumiwa kulingana na ushauri wa daktari.

Inawezekana hii ni sehemu ya mtaa ambayo, mafuriko yamesababisha uharibufu mkubwa, kama kuvunjika kwa miti na mmomonyoko wa udongo. Watu wamekusanyika kuangalia hali ya uharibifu uliofanyika kutokana na mvua kubwa.

Sanduku la tembe za dawa za azithromycin tablet 500mg . Dawa hii inatumika kama antibiotic na husaidia kuponya maambukizi mbalimbali ya bakteria au uchafu mwilini, kama maambukizi ya mkojo, mapafu, koo na magonjwa ya zinaa. Nambari ya dozi moja imechapishwa kwenye sanduku ya tembe hizi kama 500mg .